Kuna watu watatu. Afisa wa polisi wa katikati kuna rais wetu mpendwa Ruto William na kando yake kuna mkuu wa majaji mheshimiwa Martha Koome.